Namwona mhudumu wa afya hapa, akiwa anonekana kubeba mtoto katika sehemu ya hospitali hii, pamoja na kwamba mtoto huyo anaonekana si wa kweli, huenda akawa anaonyeshwa ni katika maonyesho ya namna gani, kufundisha wazazi watakiwamo, walezi watakiwa kuwabeba watoto wao na namna gani kuwafunika.

Inaonekana sehemu ya barabara ikiwa imethirika na mmonyoko wa udongo kupitia na mvua kali ambako wameleta maafa haya mpaka miti kukatika na sehemu ya barabara hii kuweza vilevile kukatika kwa kuonekana kuwa na mmonyoko wa sehemu hii ya barabara.

Chupa lenye nembo mti wa mkilifi au muarubauni, ikionyesha ndani yake kwamba ni dawa hii ya asili kutokana na mti huu unaojulikana kama mkilifi au muarubauni.

Anaonekana bila shaka ni mgonjwa akiwa katika chumba cha watu waliopata ajali. Kichwani tukimuona na bendeji ambako kwamba ameshughulikiwa huenda akawa amepata kuumia katika sehemu ya kichwa. Na vile vile eh sehemu ya mkono tunaona bendeji ndogo kwamba dalili kwamba huenda akawa alikuwa ni amewekewa maji mgonjwa huu. Kinaonekana katika hali kwamba ameshughulikiwa na anaendelea vizuri.

Tunamwona daktari hap,a akiwa katika chumba maalum, na kwenye kitanda inaonekana ni kama mgonjwa amefunikwa, amafunikwa, daktari huyo akiwa anajaribu kutengeneza nguo, aliyomfunikia mgonjwa huyo, hapo kando tunaona kifaa kinachotumiwa kupimia mapigo ya moyo, na baadhi ya vifaa vingine pale.

Inaonekana hapa madaktari wawili wa mifugo, ikiwa kuingiza ng'ombe huyu katika sehemu ya kumpatia tiba ama chanjo ama kuchukua, eeeh, sampuli kuenda kufanya utafiti ama katika matibabu ya maradhi. Huenda akawa na ugonjwa wa miguu na mdomo maarufu kama Foot and Mouth ikionekana aidha kupakwa dawa ama kupewa chanjo.

Mwanaume mmoja akiwa amelala, akiangaliwa meno na daktari wa meno, ambamo kwamba amevalia kifaa katika macho yake aina ya miwani ya kitabibu ambapo kwamba anaweza kumtazama mgonjwa huyu kwa utaratibu mzuri na kwa umahiri katika kazi yake.

Tunamwona hapa mgonjwa akiwa anatizamwa, meno yake na daktari huyo ambapo ameshika kifaa kile kikiwa na taa inayomulika katika kanua la mgonjwa huyo ambapo kwamba huenda akawa anatizama meno yake ama anakuwa na matatizo katika meno yake, anatizama kwa vizuri na kifaa hicho.

Unaonekana bomba, la sindano, aina ya chanjo ya maradhi ya Rubella na Measles na Mumps , na kichupa cha dawa ambacho kwamba ni cha chanjo hiyo, ambapo kwamba likiwa na maelezo kwamba inapewa watu ama watoto wenye umri wa miezi kumi na mbili na zaidi kwenda juu, ikiwa na bomba hiyo.

Ni wanaume watatu ambao kwamba wawili wanaonekana ni katika wahudumu wa afya na mmoja ambaye amekaa kwenye kiti amevalia kofia kwa kichwa akipimwa joto na wawili hao. Akionekana kutoka sehemu ya kambi kama ya wakimbizi, kambi ya wakimbizi, ndio.

Naona birika hapa, ikonekana ni sehemu ya kunawia mikono ili mikono ikae ikiwa safi ikiwa imewekwa vizuri pamoja na sabuni pahali ya kusafisha mikono yetu, mikono kuosha mikono ili kuhakikisha miko haileti bacteria , ama germs amabo kwamba zitaleta madhara katika afya.

Naona wanaume wawili mmoja akiwa ni daktari akijaribu kumpea chanjo mwanaume huenda chanjo ni kipindi cha kile cha Corona, anapewa chanjo katika sehemu yake ya bega.

Hapa tunamwona mhudumu wa afya, akiwa anajaribu kumtazama mwanamke huyu vilevile katika upande wake wa kushoto, akiwa anamtazama katika sikio lake. Huenda daktari wa masikio, huyu specialisti, masikio yake amtazama, huenda akawa na tatizo katika masikizi yake.

Mhudumu akionekana kufungua mfuniko wa birika ambapo kwamba huenda ikawa ni kemikali ama kujaribu kuweka kemikali katika birika hiyo ambapo kwamba ni mitungi ya rangi ya samawati na inaonekana mtungi wa rangi ya nyekundu wakiwa wamevalia sare ambazo kwamba ni za kuwazuia wasiweze kupumua ama kuvuta hewa hiyo na kuweza kuwaletea madhara.

Aina ya chupa za dawa mbali mbali aina nne ya chupa hizi za dawa. Zikiwa zote zinaonekana dawa za kuongeza vitamini katika mwili, ikionekana chupa kwanza ikiwa na alama ya vitamin D3 na K2 na D3 na nyingine hizi hapa na wakamazi mweka kwa kazi mbali mbali katika mwili.

Hapa ni ambulensi ambayo kwamba ni gari la kubeba wagonjwa wenye mahitaji ya haraka ambalo kwamba ndani limeweza kuwekwa kwa vizuri vifaa ambavyo vinaweza kumdhibiti mgonjwa hadi kufika katika hospitali.

Ni aina ya dawa yenye kuzuia maambukizi ama kuzuia madhara ya virusi au bacteria ambazo kwamba zinapatikana kwa maradhi ya tonsils , kufura kwenye fimbe za koo, au mafua makali ambazo kwamba ni dawa za kuzuia antibiotic hii aina ya azitromycin .

Tunamwona mwanaume ambaye kwamba amewekelea mtungi katika mgongo wake, amevalia barakoa vile vile kwenye mkono amevalia glavsi za kuzuia kutoingiwa na kemikali ambapo kwamba anapuliza katika mmea huu ambao kwamba ni mahindi haya akiwa anapiga dawa kuzuia kutovamiwa na wadudu.

Wauguzi wa kiafya wakiwa ndani ya hema kupeana matibabu huenda ikawa ni chanjo ama ushauri wa matibabu ya haraka ama kambi ambayo kwamba ni kupeana chanjo ya mlipuko wa maradhi naona wamevaa barakoa huenda walikua katika msimu wa corona.

Sehemu inaonekana ni sehemu ya kuhifadhia chupa ambazo kwamba ni za plastiki zimetumika kwa madhumuni ya kuweza kuzihifadhi na kuweza kuzirudisha katika mitambo, kusagwa tena kusafishwa ili kutumika katika kuzalisha chupa nyingine kama hii ama vitu ambavyo vitakuja kutumika baadae yani kwa lugha ya kitaalamu inakua ni recycling .

Naona hapa madaktari, wakionekana watatu hapa na wahudumu wa afya wakionekana katika chumba cha upasuaji wakiendelea na upasuaji wa mgonjwa amekuwa amelazwa hapo. Wakiendelea kumfanyia matibabu na upasuaji kwa hali ambayo kwamba yuko nayo.

Tunamwona muuguzi hapa na daktari, na mgonjwa wa meno wakiwa wanatazama na daktari na muuguzi akisaidia daktari kumulika akiwa kano ama kinywa cha mgonjwa huyu ambayo wanatizama wakiwa na taa iliyo sehemu ya juu.

Naona mhudumu wa afya akiwa anajaribu kumfanyia mazoezi ya viungo. Bila shaka mgonjwa huyo ambaye kwamba huenda akawa na tatizo ama aliweza kuumia. Kufanyiwa zoezi la viungo linajulikana kama physiotherapy na mhudumu huyo wa afya.

Namwona wauguzi wa afya, mmoja na mama mzazi ambapo kwamba anaonekana kujifungua kwa hivo mtoto. Na upande huu mwingine akiwa muuguzi akimpatia mtoto dawa kwa njia ya mdomo wahudumu wakitalamu kama oral vaccination inaonekana ni chanjo ambayo kwamba wanapea watoto. Mara nyingi chanjo hii inaweza kuwa ni ya polio ambayo kwamba inapeanwa kwa njia ya mdomo.

Madaktari hawa wakionekana wakiwa katika chumba cha upasuaji, wakionekana wakiwa mbele ni daktari mkuu na daktari msaidizi wakiwemo na wauguzi ambao kwamba vile vile wakuwasaidia. Hapa wanaonekana wakitizama katika runinga hii amabayo kwamba ni sipesheli ya kutizama vifaa ambavyo kwamba wanapopenyeza wanapomfanyia mgonjwa upasuaji ili kuwaelekeza kutokua na makosa katika kazi yao.

Inavyoonekana hapa ni mradi wa maji ambapo kwamba wamekwenda kuzinduliwa na wakuu hao wawili ambao kwamba wamekwenda kushika makasi na kutaka kufungua rasmi mradi huu wa maji ambao kwamba huenda ukawa ni wenye kuwafaidi wanakijiji wa sehemu hii ambao kwamba huenda ikawa wako na tatizo la maji, ikiwa ni timio au ni mradi ambao utakuja kuleta manufaa, ikiwa pembeni, pembezoni kumeekwa mitungi, yako tayari kuchota maji haya.

Inaonekana maji mengi ambayo kwamba huenda yamesababishwa na mvua kubwa iliyonyesha ,eeh ikawa ni kufunga barabara hizi kwa kujaa maji ,naona tuktuk zikiwa zinajaribu kuvuka ama kupita katika barabara hii, akiwemo mwenye kuendesha pikipiki akiwa amebeba abiria ambaye amefunga shuka nyekundu.

Naona watu waliovalia sare ya makoti na kofia za aina ya manjano. Bila shaka wanaonekana ni watu ambao kwamba ni wa kushughulikia maswala ya haraka ambamo kwamba yanatokea katika maafa. Hapa tunaona jumba ambalo kwamba limeporomoka na kudidimia chini. Huenda watu hawa wamekuja ni wenye kushughulikia mambo ya dharura, kuokoa maisha ambamo kwamba walikuwa wamefunikwa chini ya mporomoko huo.

Inavyoonekana ni chunguni, sehemu ya kufanyia matibabu ya kiganga, ikiwa na aina ya madawa, dawa kama ni ya kienyeji katika sehemu yamekwama huonekana ni sehemu ya mtu kufanya uganga.

Mama hapa amepeleka mtoto clinic anajaribu kupata maelezo na ushauri kutoka kwa muuguzi ama daktari, kwamba anamshauri vyema kuhusiana na maswala ya afya ya mtoto na maswala ya ulezi zaidi.

Naona mama wawili, mmoja akionekana kuwa muuguzi kwa kuwa amevalia kikoti ama kizibao chenye nembo ya wahudumu wa afya, akiwa ameshikilia kitabu, bila shaka akimwelezea na kumfundisha mama huyu namna na mbinu za kuishi kwa afya na kukikimu naye atakuwa ni mwenye kujiepusha na haya. Bila shaka anamfundisha maswala kuhusiana na afya bora, afya njema.

Hizi ni sabuni za kiasili ambazo kwamba zinatumia, zimetengenezwa kwa ubora kwa kutumia vitu asilia pamoja na mafuta ambayo kwamba yanaonekana hapa.

Wanaonekana wanaume wawili. Akiwa mmoja haraka ni mgonjwa kuja kutizama na daktari wa maradhi ya magonjwa na meno. Anamfungulisha mdomo pale na kulika mwangaza wake kutizama.

Naona aina mbalimbali za dawa, dawa sampuli nne ambazo zinaonekana hapa kuna moja ufuniko wake ukiwa wazi, na tembe, vile vile na zingine kukiwa na funiko moja ikiwa na tembe aina ya capsules nyekundu na hizi zingine ikionekana ni aina ya tembe nyeupe.

Chupa ya dawa aina ya chanjo za measle ambayo imewekwa hapo na kutapakaa, pamoja na mabomba ya kupeania chanjo hiyo ikiwa vilevile ziko katika sehemu ambayo inaonekana kama meza.

Kina mama, wakiwa wamejaa katika sehemu hii ambayo kwamba bila shaka ni hospitali, na wakiwa na mhudumu wa afya, akiwa ameshikilia sindano, kwenye mkono wake tayari kumchomeka mtoto yule ambaye amezuiliwa na mamake, bila shaka, sindano hii inaonyesha, ni chanjo anayokwenda kupewa mtoto huyo.

Wanaume wawili wakiwa mmoja ni daktari na mmoja anaonekana ni mgonjwa, amekuja kutazamwa hali yake ya meno, ikiwa daktari huyu amevalia aina ya miwani spesheli katika kazi hii ya kufanya ya kuangaliza katika meno, ikiwa na kifaa cha kumulika ndani ya kinywa cha mwanaume huyu ambamo kuwa amelazwa katika kitanda kile maalum cha hospitali.

Naona wasichana ambaye na wanamume wakiwa ishara kama wameletewa aina sodo. Hizi kama ee njia ya kuchangia msaada kusaidia wasichana wasiwezi kupata mhangaiko wakati wanapata ada yao ya kila mwezi.

Hapa tunaona vilevile wahudumu wa afya wa huduma ya kwanza na pia vilevile waauguzi wakiwa katika sehemu la ajali na wagonjwa wa ajali na dharura. Kwamba wanahitaji usasimizi wa hali ya juu na uangalizi wa karibu zaidi wanapoingia katika sehemu hii. Naona kama wengine wakiwa wameekwa kwa vitanda vya kuburuza katika hosipitali kama hii.

Kuna watu wawili ikiwa moja ni mwanamke mwingine anaoneka mhudumu wa afya akiwa ameshikilia sindano mkononi mwake akiwa tayari kutayarisha sehemu ya kudunga na kuchomeka sindano hili ambapo kwamba mara nyingi huenda ikawa ni sindano ya chanjo inayodungwa katika mkono chini ya bega kidogo.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe za kazi ya kupuliza dawa vilevile wakiwa wamejiami katika mikono yao wamevaa gloves na wamefinika pua zao kwa barakoa bali ata macho yao kwa kuvaa miwani spesheli ili kuzuia madhara yote yanayotokana na kemikali ile ambayo wamekua wanapuliza katika sehemu ile

Aina ya chupa ya dawa nyeupe ya madini ya vitamini D ambayo inaonyesha ni dawa ya kusaidia kuwa na mifupa bora yenye afya na nguvu kwa wale ambao kwamba wanakuwa na tatizo la mifupa ikiwa kando yake kumewekwa tembe nyeupe za vitamini D hiyo.

Wanaume wawili wakiwa wanateremsha mitungi ya gesi inayotumika sanasana katika viwandani ama katika maspitali, wakiyateremsha katika gari lile. Mitungi hii huenda ikawa mitungi ya oksijeni sanasana inayotumika katika vyumba vya upasuaji.

Naona wanaume wawili waliovalia aina ya vikoi, mmoja akiwa ameshikilia fimbo na hali ya ardhi hii ikionekana ardhi kame iliyokauka. Na kwa mbele tunaona ng'ombe ambayo kwamba amefariki, huenda ikasababishwa na njaa kali na kukosekana kwa chakula na maji katika sehemu hii.

Aina ya chupa ya dawa, ikiwa ndani na tembe za rangi ya chungwa. Rangi ya machungwa ikiwa imefunikwa vizuri, ionekana tembe za madini ya aina ya vitamini. Inasaidia kinga ya mwili na vilevile ukuaji wa mifupa migumu.

Hapa tunamuona watu wawili, ikiwa mmoja anapuliza dawa akiwa amevalia aina ya barakoa ya kitaalamu kuzuia dawa ile ama kemikali anayopuliza pale isiweze kumdhuru na kumrudia ili kuleta madhara, pia dawa inatoka sehemu hii ambapo wapo, ili kuua bacteria ama virusi ambavyo kwamba huenda vikaleta madhara.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika sehemu ya kujisaidia haja vyoo ambao kwamba mmoja anaonekana akimuelezea akimfafanulia huenda ukawa mradi huu ni mradi mpya ambao kwamba umefunguliwa katika jengo inaonekana la shule hili kuweza kusaidia unadhifu wanafunzi na mazingira sahihi akiwa anamuelezea hapo namna jengo hili linatumika.

Daktari akionekana na msichana wakijaribu kuchukua maelezo afya namna msichana huyu labda anasikia anafili anahisi katika mwili wake ili kuweza kujua aina ya matibabu ambayo kwamba atayatumia atatufanya kuweza kumsaidia msichana huyu.

Watoto wawili, wa kiume na wa kike wakionekana kuosha mikono, kusafisha mikono yao vizuri ili kuweza kuepuka virusi, ambapo huenda vikaleta madhara katika afya yao wakiwa wanaosha mikono pale katika birika ambapo kwamba iko na maji na mfereji ambapo inatoa maji yale yakiwaosha mikono.

Watu sita waliovalia nguo maalum ya kunyunyiza au kupiga dawa maalum katika shamba huenda dawa hii ni ya kufukuza au kuua wadudu ambao kwamba wanaleta uharibifu wa mazao katika mashamba. Wamevalia sare hizi ili kuwaduia kwa madhara ya madawa katika shamba hilo.

Daktari wa mtoto anafunika mtoto shuka ili kumzuia kutopata baridi ama kuadhiri kwa afya yake. Anamfunika vizuri, ili mtoto asiweze kupata madhara.